Mkulima labda mzee akiwa amesimama kwenye shamba la mahinidi na ameshikilia gunzi la mahindi lililokomaa, anaonekana kuwa amevaa kofia na nguo za shambani na mimea za mahindi yamemzunguka.

Upande wa kushoto kuna kibakuli kidogo lenye umbo la parachichi lililokatwa katikati ambayo imeshikilia mboga. Upande wa kulia, kuna vipande kadhaa vya vitafunwa vilivyokaangwa vinavyofanana na maandazi au mikate ya kusukumwa.